Maziwa haya kwa rangi yake nyeupe , pale kuna sufuria ambayo huenda ametoa alafu ameweka sufuria ili ahakikishe kuwa chafu zimetoka na usafi huwa imehakikisha imeingia pale katika hiyo sufuria.

Hii ni picha inaonyesha mahindi ambayo imeekelewa juu. Mahindi haya inaweza kuwa imechomwa ili kauze. Maanake mwenyewe ameshachoma akaekelea juu ili iwe baridi na aende akapeleke sokoni auze ama ikuluwe iwe chakula.

Mahindi hii moja ambayo iko katikati ya shamba. Hii mahindi imeoza pale kuna miti ya mahindi hapa ni shamba la mahindi hii mahindi kuoza haiwezi tena kutumika manake imeoza na inaweza kuleta magonjwa.

Ng'ombe hii imefungwa miguu alafu kando yake kuna mwanaume mmoja ambaye amekaa pale akikama ng'ombe. Yeye amekama ng'ombe akieka maziwa katika ndoo yake. Amefunga ng'ombe yake, ili ahakikishe kuwa ng'ombe asitoroke wakati anapokama.

Ng'ombe hawa wawili wakiwa wametoka pale, pale uenda ni mahali pa kuoshwa. Pale kuna mashine ama teknolojia inayohakikisha kuwa maji imemwagika ili ng'ombe ikipita hapa wakuwe wameoshwa wakuwe safi wakuosha watazuia maradhi na tena wakue na ngozi nzuri inayovutia na na afya nzuri.

Mwanaume mmoja akiwa katika shamba ile ya ndizi kama amefunika ndizi na hiyo karatasi.

Wanaume wawili wakiwa wameinama wakikama ng'ombe. Kuna ng'ombe wawili ambao kwa rangi yao kuna nyeupe na nyeusi, hao wakiwa wanang'ama. Kando yao kuna watu pale wengi wamesimama huenda wanangoja huamo hao ama wanangoja maziwa.

Hapa kwa hema wameweka nyasi mingi, halafu juu ya nyasi kuna baba mmoja ambaye anahakikisha kuwa nyasi hazijaondoka kwa hema halafu kando yao pia, kuna watu pale wamesimamia.

Ng'ombe pale moja. Kuna wanaume wawili moja akiwa anamwakia maji na mwingine akiosha. Hii ng'ombe iko tayari kumwosha ili kuondoa uchavu. Kuna ng'ombe ngine pale akiwa kwa laini wakiosha ile pia.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama katikati ya shamba la ndizi, akiwa amekata ndizi mbili, pale kuna ndizi mbili kubwa. Ambaye huenda anachukua hizi ndizi ili aweze akauze pale sokoni ama akule kama chakula. Kando yake ni shamba la ndizi ambazo kuna ndizi zingine zikuwepo pale shambani.

Mwanamke mmoja akiwa pale katika shamba la ndizi. Kuna ndizi moja kubwa ambaye bado iko katika hapo shamba. Huenda hii ndizi inahitajikana kukatwa ili ipelekwe soko ama wakatengeneze ikuwe chakula.

Mama mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu akiwa anachuja maziwa ama anatoanisha maziwa. Yeye ameshika kilo ama mtungi inayoweka maziwa akiwa anaweka pale.

Pale kuna lori. Lori hiyo huwa inaleta maziwa. Halafu hapa kuna mwanaume mmoja ambaye anatoanisha au anatoa mitungi ya maziwa kwenye pikipiki yake. Pale kuna wanaume ambao wanasaidia kuhakikisha maziwa yameenda ndani.

Ndizi hizi zikiwa zimekatwa. Hizi ni ndizi ambazo zimekatwa katika shamba la ndizi. Mkulima anaweza kuwa amekata hizi ndizi akaipanga vizuri ili aweze akaitafute aipeleke soko akauze.

Akina wamama wawili moja wa wamama ambaye amepepa mtoto yake kwa mgongo akiwa amevaa shati lake nyekundu kama amesimama pale hili aweze kushika ndizi, alafu mama mwingine ambaye ameshika kisu hili aweze kukata hiyo ndizi.

Hapa kuna ndizi mbali mbali, ndizi hizi zikiwa tayari kupelekwa kwa soko, pale kando kunayo, watu wengi ambao wamekuja wanataka kununua hizi ndizi zikiwa mingi tofauti tofauti.

Hii ni ngombe ambayo Kuna mtu anasafisha hii ngombe, anamsafisha Ili aondoe magonjwa ama wanyama imeshikaa hii ngombe, itakuwa imesaidia kupata afya njema na Tena itasaidia ngombe kuwa na nguvu na mwili nzuri.

Ng'ombe pale ameshikwa, amefungwa. Halafu kuna mama mmoja ama msichana mmoja akiwa anakama ng'ombe yake. Yeye amebeba mtungi ili akikama ng'ombe aweze kuweka maziwa pale kwa hiyo mtungi yake.

Hapa kuna wanaume wawili, mmoja amevaa koti lake nyeupe, mwingine amevaa nyeusi na anakaa ameinama kama ameshika kitabu halafu kuna tena mbele kuna mitungi za maziwa, hii mitungi huwa inaleta maziwa pale halafu inawekwa pale.

Ng'ombe hawa wakiwa wa rangi mbili, nyeusi na nyeupe wote wako pale wakikula, nyasi ambayo iko kwa tairi.

Ndizi hii ikiwa ndizi yenye ikonayo ni tano huenda huwa imeiva, hii ndizi haswa unaweza tumia pale sokoni kuuza ama kula pale nyumbani.